Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume na kike wameketi ndani ya darasa wakiwa wanajisomea na mwingine akijadiliana kuhusu masomo ili kuongeza uelewa.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume akiwa anapokea cheti kutoka Kwa mwalimu aliyevalia suti, hii ni ishara na matokeo na juhudi zake alizowekeza katika masomo.

Katika sehemu ya wazi iliyopo nje kuna watu watatu wakiwa wameketi wanatumia cherehani huku mmoja wao akiwa anafundishwa jinsi ya kutumia mashine hii ya kisasa ya kushonea.

Katika ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi kubwa la watu walioketi kwa utaratibu wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kundi la vijana na watu wazima wameketi kwa utulivu juu ya viti vyao. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, huku mwalimu amesimama nyuma yao kukiwa na madawati yaliyo pangiliwa vizuri.

Wanafunzi wa kilimo vijana kwa watu wazima waliovalia barakoa, wameketi pembezoni mwa shamba la mahindi lililo stawi vizuri huku mwalimu akiwa anawafundisha pembeni.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu wazima, ambao ni wanafunzi walioketi kwa utaratibu kila mmoja akiwa anafanya mtihani wake kwa kutumia kalamu.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanaume wengine wamesimama mwengine ameina akiandika maneno kwenye karatasi nyeupe akitumia kalamu ya wino.

Katika sehemu ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna wanaume wawili waliochuchumaa na mmoja kainama. Wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi yao waliyoiandaa juu ya karatasi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi vijana wa rika sawa wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama akisoma kwa sauti.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wengi sana, kuna kundi la watu ambao ni vijana wazima wakiwa wanajisomea na wengine wakiandika.

Kundi dogo la watu wazima waliovalia nguo za sare, wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki, wakitazama anachoandika mwalimu kwenye ubao mweupe uliopo mbele yao.

Wanaume wawili watu wazima wamesimama katika sehemu ya wazi, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu akimwelekeza mwenzake juu ya mambo yaliyoandikwa.

Katika chumba kinachotumika kama darasa, kuna kundi la wanafunzi ambao ni watu wazima; wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana masuala ya elimu mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo lenye kuta zilizochakaa, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza vizuri kile ambacho mwalimu wao anawaelekeza.

Ndani ya darasa hili kunakundi la watu wanne watatu vijana wa kiume ambao ni wanafunzi na mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu akiwa anakagua na kuwaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kuna kundi la vijana walioketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo la rangi ya njano, wakiwa wanapewa elimu.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna makundi ya wanafunzi walioketi na mmoja akiwa amesimama akiwapitishia wenzake ili waweze kuyasoma maneno haya.

Fundi seremala mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume anawasomea jinsi ya kutengeneza viti vya mbao kwa waliosimama katika eneo hilo.

Kundi kubwa la wanafunzi vijana wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje iliyoezekwa vizuri bati wakiwa wanajisomea na kuandika.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi la wanafunzi wakina mama na mabinti wameketi kwa utulivu. Huku mwalimu anapita kuwafundisha namna gani ya kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wengi watu wazima jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anajisomea kumsubili mwalimu.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume walioketi kwa utulivu juu ya madawati ya kisasa, wakijisomea.

Katika chumba kinachotumika kwa ajili ya kufundisha wanafunzi jinsi ya kutumia programu za kompyuta. Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi huku mwalimu anapita kukagua.

Bintii mdogo aliyevalia nguo nyekundu ameketi ndani ya darasa lenye mwanga na sehemu ya kutosha akiwa anajisomea vitabu vilivyopangwa juu ya meza yake.

Wanafunzi waliohitimu masomo yao nakuvalia vizuri majoho yenye rangi nyeusi, yaliyoambatana na kofia kwa furaha kubwa wamekaa katika pozi ilikuweka picha pamoja.

Mkulima wa jinsia ya kike ambaye pia ni mwalimu, amesimama na anawapa maelezo wakulima wanafunzi waliopo mbele yao, jinsi ya kufanya ili kuongeza uzalishaji wa mazao.

Ndani ya darasa dogo lenye kuta chakavu, kuna kundi la watu wazima na watoto wameketi juu ya madawati wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanaelekezwa na mwalimu.

Ndani ya sehemu ya chumba kuna watu watatu, wanafunzi wawili na mwalimu mmoja anaeandika kwa kalamu ya wino juu ya karatasi kubwa yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wawili wanawake, wameketi chini kwa furaha ndani ya sehemu ya chumba, wakiwa wamefurahia kufundishwa jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani na mwalimu aliyesimama.

Ndani ya ukumbi au darasa kuna kundi la wanafunzi watu wazima wameketi pembezoni mwa meza wakiwa wanaelimishana kuhusiana na masuala mbalimbali ya masomo.

Katika darasa hili lenye mwanga wakutosha kuna kundi la watu walioketi, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali ikiwemo masomo waliyosoma.

Fundi mmoja seremala mwanaume amesimama akimsomea vipimo mpenzi wake waliosimama mbele yake wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vya samani.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu kwenye kundi la wanafunzi vijana watatu walioketi, huku mwalimu mwanamama aliyevalia vazi la kitenge akiwa anafundisha.

Ndani ya chumba kidogo kuna mabinti watatu walio vua barakoa zao wameketi kwa ukimya na utulivu wakisikiliza kile ambacho wanaambiwa na mwalimu.

Katika sehemu ya mwisho ya darasa, kuna kundi la mabinti wadogo kwa wakubwa. Wakipokea elimu isyo rasmi ya kuwafundisha kujua kushona kwa kutumia uzi na sindano.

Katika chumba kilichopakwa rangi za kupendeza, kuna wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na kiume vijana, ambao wanapenda kujifunza matumizi ya kompyuta zilizoko mbele.

Ndani ya darasa, kuna mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati, kwa umakini na bidii anaandika maneno anayoyasoma kwenye kitabu, kwa kutumia penseli.

Wanaume wawili watu wazima, wamesimama katika sehemu ya wazi yenye nyasi fupi na miti mirefu, mmoja wao ameshikilia kitabu akiwa anamuelekeza mwenzake ya nini kilichoandikwa.

Katika sehemu ya fundi cherehani kuna dada mmoja ambaye anawaelekeza jinsi ya kukata na kupima nguo kabla ya kushona kwenye cherehani.

Katika sehemu ya darasa kuna mwanamke mmoja mtu mzima ameketi kwa utulivu na kwa bidii anajifunza kuandika maneno mbalimbali anayoyasoma kutoka kwenye kitabu.

Ndani ya darasa kuna watu wazima waliovalia fulana za rangi nyeupe walioketi kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanamsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele yao.

Ndani ya darasa lenye kuta chakavu kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana, wameketi kwa utulivu na ustaarabu wakiwa na subiri mwalimu aingie.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya ubao mweusi, huku mkononi ameshikilia vifaa vya kufumia mpira wa mfuko kama vile kamba ndefu aliyoshikilia mkono wa kushoto.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi watu wazima watatu, wameketi kwa utulivu wa kimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama imara katikati yao.

Katika sehemu ya chumba vijana watatu wa jinsi ya kiume na kike waneketi kwa utulivu, huku wakike akiwa anawafundisha wenzake jinsi kifaa alicho kishika mkononi kinavyofanya kazi.

Ndani ya darasa Kuna Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa kiasi, kwa furaha na majivuno ameshikilia karatasi ambalo limechapishwa kwa majina na maneno ya CHETI CHA KUHITIMU.

Ndani ya darasa hili kuna wanawake wanne waliovaa mavazi yaliyoshonwa kwa kanga. Watatu wameketi na mmoja amesimama mbele akiwafundisha wenzake jinsi ya kusoma.

Katika sehemu ya shamba, yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima mmoja mwalimu, amesimama na kuwapa maelekezo wakulima wengine, juu ya kuongeza uzalishaji wa mazao.

Wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye madawati huku mwalimu wa kiume akiwa amesimama nyuma.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwalimu aliyevalia vazi aina ya suti, baada ya kuwekeza bidii katika masomo yake na kufanikiwa kuhitimu.

Ndani ya darasa kubwa sana, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea na wengine wakiandika, yale ambayo wangependa kuyakumbuka juu ya vikaratasi.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wa jamii ya kimasai walioketi kwa mpangilio wakijifunza kuandika na kusoma silabu kupitia ubao mdogo.

Ndani ya ukumbi wa kanisa, kuna kundi la vijana na watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanapatiwa elimu na mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna kikundi cha akina mama na vijana wenye jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanajadiliana na kufundishwa vitu mbalimbali.

Katika maeneo ya nje mwanamke mmoja aliyejifunika kanga anajifunza kusoma Kwa kutumia kitabu, kilichochorwa picha mbalimbali na kuandikwa maandishi.

Kundi kubwa la watu wazima wameketi katika sehemu ya wazi upande wa nje juu ya nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja anayewaelimisha akisimama katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna kundi la watu wazima, waliokaa kwa ukimya na utulivu mkubwa wa jinsia kike na kiume wakiwa wanafanya mitihani.

Watoto kwa vijana wameketi kwa utulivu wakiendelea kufundishwa mambo mbalimbali, na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi.

Kundi kubwa la wanafunzi vijana na watu wazima wameketi kwa utulivu, katika sehemu ya nje iliyoezekwa bati wakiwa wanajisomea wengine wanaandika.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya njano. Kuna watu wazima na vijana wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza na kuandika yale ambayo wanafundishwa na mwalimu

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu sana wakiwa wanamsubiria mwalimu aingie ili aendelee kuwaelimisha wapate kutatua matatizo yao.

Mwanamama wa jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao, mweusi akiwa anasoma kwa furaha. Yaliyoandikwa kwa chaki nyeupe. Ili kuweza kuongeza maarifa ya kusoma.

Ndani ya chumba kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi, walioketi kwa makundimakundi, wakiwa wanajadiliana na wengine wanajisomea kupitia vitabu na kompyuta.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wameketi katika sehemu ya chumba ambapo mezani kuna vitabu na madaftari ambayo wanatumia kujisomea.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna watu watatu, wawili ni wanafunzi na mwalimu mmoja aliyeinama akiwa na maelekezo kwa kutumia kalamu na wino mwingi juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna kundi dogo la vijana, walioketi kwa utulivu kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyekaa katikati yao.

Kundi la kina dada na kina mama wameketi kwa utuliv,u ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu aliopo mbele yao anafundisha kwa umakini.

Binti mmoja amesimama katikati ya darasa kubwa lenye mwanga wakutosha, huku mikononi mwake ameshikilia kompyuta mpakato inayomsaidia katika masomo.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa jinsia ya kike, wa rika moja wakiwa wameshikilia kwa furaha vitabu vilivyochorwa ramani ya mabara na dunia.

Katika sehemu ya ukumbi kuna watu wazima wameketi huku wamevalia fulana nyekundu kwa makini wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele.

Katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano, kuna kundi la wanafunzi vijana kwa watu wazima. Waliyoketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya hema kuna wakina Mama waliobebalea Watoto wao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtaalamu wa afya ya Mama na Watoto, anayewafundisha kuhusu umuhimu wa afya na kulinda.

Ndani ya darasa la kisasa lililopangwa viti vizuri na meza safi, kuna kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anajisomea kwa nafasi yake.

Ndani ya darasa kuna vijana watatu wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anakagua kazi zao zinazoonekana kwenye kompyuta mpakato.

Vijana wawili wa jinsi ya kiume wameketi kwa utulivu, wakiwa wanasoma kitabu kikubwa kilichopangwa vizuri juu ya meza, pembeni ya kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa dogo, kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa ama kuelekezwa na mwalimu mwenyewe.

Watu wazima wawili wakiwa wameketi ndani ya darasa la kisasa, mwanamke na mwanaume wakiwa wanaelekezana mambo mbalimbali kwa ajili ya kukuza uwezo wao.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika mambo ambayo wangependa kuyakumbuka, kwa pamoja wamekuja kusoma.

Watu wazima ambao ni wahitimu waliovalia majoho ya rangi nyeusi na kofia zake, kwa furaha wanapokea cheti cha kuhitimu kutoka kwa mwalimu.

Katika darasa ama ukumbi unaotumika kuwafunza watu kwa vitendo, kuna kundi la wanafunzi wanaojifunza jinsi ya kushona kwa kutumia uzi, sindano na kitambaa.

Kundi la watu wazima vijana wamekusanyika katika sehemu ya nyumba wamekalia viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakiwa wanajadiliana mambo fulanifulani.

Katika mwendelezo na juhudi za kutoa elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawaelekeza wakinamama wawili walioketi mbele kabisa ya darasa.

Ndani ya darasa lililopambwa kwa rangi ya bluu na kijani, kuna kundi la watu wazima waliosimama kwa mstari. Kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi ambacho kinawakilisha cheti cha kuhitimu.

Binti mmoja mdogo aliyevalia nguo nyekundu akiwa ameketi juu ya kiti cha plastiki, akiwa anasikiliza kile ambacho anafundishwa na pia anajisomea kwa kutumia vitabu.

Katika ukumbi, kijana mdogo anapokea cheti chake kwa furaha kutoka kwa mwalimu aliyosimama mbele baada ya kuwekeza bidii na umakini katika masomo.

Kundi kubwa la wanafunzi wameketi ndani ya darasa kwa ukimywa na ustaarabu. Kila mmoja akiwa anajisomea na wengine wanaorodhesha mambo mbalimbali.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi la vijana wanne wakiwa wanabishana vitu walivyovielewa kupitia karatasi nyeupe iliyobandikwa utani.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume kwa furaha kubwa na majivuno anapokea cheti chake cha kuhitimu masomo kutoka kwa mwalimu ambaye anajivunia mwanafunzi huyo.

Katika chumba kikubwa sana chenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha, kuna makundi ya wanafunzi na wengine wamekaa peke yao wakiwa wanajisomea na kutayarisha kazi kwenye kompyuta.

Ndani ya darasa, linalotumika na wanafunzi watu wazima kwa ajili ya kujisomea au kutumia kompyuta, kuna wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana.

Watu watatu wameketi katika chumba wakiwa wanajisomea vitu vilivyoandikwa katika karatasi nyeupe kamavile mtihani huku mikononi mwao kila mmoja ameshikilia penseli.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi walioketi, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya chumba kuna kundi dogo la wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume walioketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana masomo yao ilikukuza uelewa.

Ndani ya darasa hili lenye madawati ya mbao kuna kundi la watu wazima na vijana ambao ni wanafunzi, kila mmoja akiwa amekaa mwenyewe akijisomea kwa utulivu na kuandika.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa huku akiwa ameshika mpira wa mifuko na kanda tayari kwa ajili ya kuwapa wanafunzi elimu isiyo rasmi ya kufuma mipira.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna kundi kubwa la watu wazima walioketi kwa furaha, kila mmoja akiwa amejisomea kwa kutumia daftari ama kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la vijana wa jinsia ya kike; walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anafanya mtihani wake.

Binti mmoja wa jinsia ya kike amesimama katikati ya darasa akitabasamu, huku mkononi mwake ameshikilia kompyuta mpakato inayomsaidia kujifunza.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi jinsi ya kutumia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi vijana walioketi kwa utulivu.

Ndani ya darasa kuna kundi la vijana na watu wazima kiasi walioketi kwa utulivu kwa pamoja, wakiwa wanamsikiliza mwalimu mwanamke aliyesimama mbele yao.

Mwanafunzi mmoja mwenye jinsia ya kike mwenye tabasamu nzuri, amesimama katikati ya darasa huku mkononi mwake ameshikiria kompyuta mpakato inayomsaidia kusoma.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama imara mbele ya darasa lake, akiwa anamwelekeza mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume, jinsi ya kusoma maneno.

Ndani ya darasa dogo, kuna kundi la wanafunzi watu wazima walioketi kwenye viti vyao, huku walimu wameketi mbele, mwanafunzi mmoja aliyevalia suti amesimama akielezea jambo.

Katika darasa kubwa kiasi, kuna kundi la watu wazima na watoto, wakiwa wanaendelea kuelimishwa juu ya mambo mbalimbali yatakayowasaidia kutatua shida zao.

Kijana wa jinsia ya kiume mrefu, kwa furaha anapokea cheti chake cha kuhitimu kutoka kwa mwalimu, haya ni matokeo ya juhudi zake alizowekeza katika masomo.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, sehemu ya nyuma wanaume wameketi kwa utulivu wa rika tofauti, wakiwa wanasikiliza kile ambacho kinaelezewa mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea au kuandika mitihani juu ya karatasi.

Ndani ya darasa hili kuna watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea au kusubiri mwalimu aingie, ili apate kuwaelimisha waongeze maarifa.

Wanafunzi watu wazima wawili wa jinsia ya kiume, wamechuchumaa ndani ya darasa, wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi yao iliyoandaliwa vizuri juu ya karatasi nyeupe.

Katika sehemu ya chumba, mama mmoja na binti wameketi kwa utulivu. Wakiwa wanajisomea vitabu, vilivyopangwa juu ya meza ya pembeni yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kubwa na la kisasa, kundi kubwa la watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili, huku mmoja mwanamke akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia.

Ndani ya darasa kubwa, kuna kundi la watu walioketi juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanabadilishana mambo mbalimbali kuimarisha uwezo wao wa kuelewa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wavulana au vijana watatu wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya chumba kid

Ndani ya maktaba kuna mabinti wawili wenye rika sawa, wakiwa wanajisomea vitabu na wanatumia kompyuta mpakato, inayowasaidia katika kupanga masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi ambao bado ni vijana wameketi kwa utulivu huku mwalimu amesimama nyuma yao.

Katika sehemu ya kujisomea pembezoni mwa maktaba, kuna wanafunzi wawili wa jinsia ya kike walioketi wakiwa wanasoma vitu vilivyoandikwa kwenye kompyuta mpakato.

Kundi kubwa la watu wazima, wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya wazi yenye vivuli vya miti, wakiwa wanaelimishwa na mtu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi wa rika tofauti wakiwemo wakinamama wakiwa wanaandika kazi zao kupitia penseli na madaftari yaliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume, wanapiga makofi ili kusifia mafundisho waliyoyapata.

Katika ukumbi mkubwa uliotengenezwa na matofali ya kuchoma yenye rangi nyekundu, kuna kundi la watoto, vijana na watu wazima walioketi wakiwa wanaelimishwa na mwalimu.

Katika sehemu ya chumba kuna wanaume wanne wanaojadiliana yale ambayo yanaonekana juu ya karatasi jeupe, iliyobandikwa juu ya ukuta na kuchorwa mambo mbalimbali.

Mwanaume mmoja alieketi mbele ya darasa huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine, anatabasamu kwa furaha baada ya kupokea mafunzo aliyokuwa anayahitaji.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu juu ya rafu, akiwa anajisomea kitabu chake kwa ukimya na umakini.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi la watu wazima na vijana, walioketi juu ya viti vya plastiki vya bluu, wakiwa wanajadiliana na kuelimishana ili kukuza uwezo.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi vijana wajinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza jinsi ya kuchora kwa kutumia makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu ya wazi wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa, zilizopangwa juu ya meza ya mbao.

Ndani ya darasa kubwa kiasi lenye mwanga hafifu, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu. Darasa hili linatumika kama maabara na mwalimu amesimama mbele yao.

Ndaninya chumba kinachotumika kuhifadhia na kujifunza kutumia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi walioketi na wengine waliosimama wakijifunza kutumia kompyuta.

Mwana mama mmoja akiwa amembebelea mtoto wake mgongoni kwa vazi la kanga anajifunza kusoma maneno mbalimbali yaliyo andikwa vizuri juu ya karaatasi iliyo bandikwa ubaoni.

Ndani ya darasa zuri lililopakwa rangi ya kupendeza, kuna kundi kubwa la wanawake na wanaume, walioketi kwa ukimya na utulivu, wakiandika yale ambayo wanafundishwa.

Katika sehemu ya darasa, kunawanawake wawili. Mmoja wao ameshika kitabu na mwingine mwana mama wa umri wa makamo, akiwa anamfundisha jinsi ya kusoma.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike amesimama katikati ya darasa, huku mkononi mwake ameshikiria kompyuta mpakato, inayomwezesha kujifunza kwa bidii sana.

Ndani ya chumba kidogo kilichopakwa rangi ya bluu kuna kundi la wanafunzi vijana walioketi kwa utulivu na wengine wamesimama wakiwa wanajadiliana masomo yao.

Katika sehemu ya wazi watu watatu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana masomo yao ili kuongezeana uwezo wa kuelewa vitu hivyo.

Ndani ya darasa inayojifunzia kompyuta kuna kundi la watu akiwemo mwalimu na wanafunzi wake ambao wanatumia kompyuta yenye rangi nyeusi iliyopo mezani.

Ndani ya darasa dogo. Kuna kundi la wanafunzi watu wazima, wanaomsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume, anayewafundisha jinsi ya kuandika.

Ndani ya ukumbi ama darasa kuna makundi mawili ya watu wazima walioketi kwa utulivu wakielimishana na kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali.

Katika chumba chenye mwanga hafifu, kuna kundi la watu wazima wakiwemo watawa wa jinsia ya kike wakiwa wanamsikiliza mwalimu mmoja mzee aliyeketi katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la watu wazima, wababa na wamama, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia programu tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga mkubwa kundi la wanafunzi wakiwa wameketi na mwalimu amesimama, akiwaelekeza namna ya kutumia program mbalimbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna makundi ya wanafunzi ambao ni watu wazima, waliosimama na wengine wameketi wakiwa wanatayarisha kazi zao za kusoma juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya darasa kuna kundi la waumini wa kiislamu wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakielimishana vifungu mbalimbali vya kuimarisha imani zao.

Katika sehemu ya wazi kuna kundi kubwa la watu, walioketi juu ya viti vya plastiki chini ya kivuli cha miti, wakiwa wanamsikiliza mtu aliyesimama katikati.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta yenye rangi nyeusi iliyopo mbele yao.

Katika sehemu ya shamba lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mkulima mmoja amesimama, akiwa anawaelekeza jambo wanafunzi waliosimama mbele yao.

Mwalimu kijana wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta, watu wazima walioketi wanaume wenye umri kidogo mkubwa.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliyevalia kanzu nyeusi, wa jinsia ya kiume mbele yao.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa na mwanga wa kutosha, kuna watu wachache ambao ni wanafunzi walioketi na mwalimu amesimama akipitia kazi zao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kubwa na la kupendeza, kuna kundi kubwa la watu wazima walioketi kwa utulivu, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike amenyoosha mkono wake wa kushoto, amekaa mbele ya darasa huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi wakubwa kwa wadogo, wakiwa wanapiga makofi baada ya kupata mafunzo na kuelewa vizuri.

Ndani ya darasa ni mwanga hafifu kuna kundi la wanafunzi waliopanga mstari kila mmoja akiwa ameshikilia kitabu chenye ramani iliyochorwa vizuri.

Ndani ya darasa dogo kundi la watu walioketi kwa utulivu kwa pamoja, wakiwa wana sikiliza kile ambacho wanafundishwa na mtu mzima mmoja aliyesimama pembeni yao.

Katika sehemu ya darasa kuna watu watatu wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, wakiwa wanaelekezana jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi wa jinsia ya kiume na watu wazima watatu. Huku mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anakagua kazi zao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Kuna kundi la watu walioketi ikiwemo wanafunzi na walimu wote watu wazima. Wakimsilikiza mmoja aliyesimama akito maelekezo.

Mwanaume mmoja ambaye ni fundi. Anawasomea wanafunzi wake maelezo mbalimbali kutoka kwenye kitabu alichokishika, ya jinsi ya kutengeneza samani aina mbalimbali za mbao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha mapana kuna makundi mawili ya wanafunzi waliketi kwa utulivu, na kujadiliana mambo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza uwezo wao.

Kundi la kinamama wakiwa ndani ya darasa dogo, wameketi kwa makini wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na kuelimishwa na mwalimu aliyepo mbele.

Ndani ya sehemu ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi watu wazima wanaume kwa wanawake, wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa.

Katika ukumbi unao tumika kama sehemu ya mikutano, kuna kundi la watu wazima waliovaa fulana nyekundu wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa mbele.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi watano walioketi kwa utulivu; na kwa pamoja wakiwa wanamsubiri mwalimu aingie ili aweze kuwa elimisha juu ya mada.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kikundi cha wanafunzi watu wazima waliokaa kwa mpangilio, wakisubiri mwalimu anayejiandaa kuanza kuwafundisha kukaa sawa.

Ndani ya darasa lenye mwanga kutosha, na madawati na viti vya kisasa, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa amefanya kazi yake kwa ukimya.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga kuna wanawake wawili waliyoketi kwa utulivu huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu na mwenzake akiwa anamuelekeza kusoma maneno.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kikundi cha wanafunzi wa jinsia ya kike, wanaofundishana namna ya kutumia uzi na sindano kushonea nguo.

Mwana mama mmoja wa umri mkubwa, akiwa amesimamiwa na mwalimu wake. Anatumia chaki kuandika juu ya ubao mweusi, silabi mbalimbali zinazotengeneza neno.

Ndani ya chumba kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana na kuelemishana juu ya changamoto mbalimbali na namna ya kutatua.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kimoja wakiwa wanajifunza kucheza mziki ili kuongezea maarifa na kuweka utimamu wa mwili.

Ndani ya darasa dogo kuna mwanafunzi wa jinsia ya kike, mtu mzima kiasi aliyevalia bosholi, ameketi akiwa anaandika maneno anayoyasoma kwenye kitabu.

Ndani ya darasa lenye mwanga kidogo, kuna kundi la wanafunzi akiwemo mwanamke na kijana mmoja ,walioketi wakiwa wanaelimishana na kuongezeana maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa, binti mdogo aliyevalia nguo nyekundu ameketi kwa furaha akiwa anajifunza kusoma kutumia kitabu kilichopangwa vizuri juu ya meza.

Kundi la watu wazima waliokuja kuelimika wamekaa kwa kutulia katika nyasi fupi wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyevaa fulana ya njano katikati yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima walioketi kwa utulivu wanaoendelea kujifunza na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya chumba kidogo kuna watu watatu walioketi, wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja ambaye anawaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta.

Katika sehemu ya darasa kuna wanaume watatu wa vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishana kwa kujadili ili kukuza na kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wakutosha kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi walioketi kwa pamoja, wakiwa wanajadiliana na kujisomea vitu mbalimbali vilivyoandikwa.

Ndani ya darasa kuna kundi la kina mama walioketi kwa mstari juu ya meza na viti vyao, kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho mwalimu aliyeko mbele yao amewafundisha.

Katika chumba kinachotumika kwajili ya ufundi wa kushona nguo kuna kundi la mabinti wanne wameinama wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kukata vitambaa kabla ya kushona.

Ndani ya darasa hili kubwa sana, kuna kundi la wanafunzi walioketi, wakiwa wanajisomea na wengine wanapanga na kuandika kazi zao kwenye madaftari.

Ndani ya darasa kuna mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa, akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu mkononi mwake. Anafuraha, kwani amewekeza bidii na umakini katika haya masomo.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya kupendezwa ya njano, kuna kundi la wanafunzi ambao ni vijana, wakiwa wanajisomea na wengine wanamsikiliza mwalimu.

Ndani ya darasa lenye kuta chakavu, kuna watu wa umri tofauti, watu wazima kwa watoto walio jumuika pamoja kwaajili ya kujifunza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanafikiria na kujisomea na mwingine anaandika mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wakina mama waliovalia nguo zilizo pendeza kwa rangi tofauti wakiwa wanamsikiliza mwenzao anaewafundisha jinsi ya kutamka maneno yaliyo andikwa ubaoni.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya bluu, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali ya kimasomo.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wanapitia yale ambayo wamefundishwa na walimu wao kutumia kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza. Huku mkononi wameshikilia kalamu.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama kwa tabasamu mbele ya darasa, huku mkononi mwake ameshikilia mpira mdogo na kamba ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufuma mpira wa mfuko.

Mwanamke mmoja ameketi ndani ya darasa au maktaba akiwa anajisomea kitabu na mikononi mwake ameshika kalamu mbalimbali na wenzake wakiwa pembeni.

Mwanamama mmoja wa jamii ya kimasai, amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa herufi na chaki nyeupe, akiwa anatabasamu baada ya kuweza kuzisoma.

Ndani ya chumba kinachotumika na watu kwa ajili ya vikao na kuelimishana au kujadili mambo tofautitofauti, kuna kundi la watu wa jamii ya kiislamu.

Ndani ya chumba chenye mwanga hafifu kuna kundi dogo la watu wazima wakiwemo watawa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mzee mmoja aliyeketi katikati yao.

Ndani ya darasa, mwanamama mmoja aliyebeba mtoto wake mgongoni kwa kutumia kipande cha kanga, anasoma maneno yaliyobandikwa katika makaratasi ubaoni.

Wanaume wawili vijana wa rika sawa, wameketi kwa utulivu wakiwa wanasoma kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza ya mbao, kwa msaada wa kalamu na kompyuta.

Wanaume wawili waliyovalia nguo nyeusi, wameweka biblia kwenye meza, wakiwa wanajadili vifungu mbalimbali, ili kusaidiana kuimarisha imani zao.

Watu watatu wakiwa katika sehemu ya nje, yenye cherehani za kisasa za kushonea nguo, huku mmoja wao akiwa anamwelekeza mwenzake jinsi mashine hiyo inavyofanya kazi.

Ndani ya sehemu ya ofisi ya fundi cherehani akiwa anawafundisha mabinti jinsi ya kupima na kukata kitambaa, kisha kukishona kutumia cherehani.

Ndani ya darasa lenye kompyuta zenye rangi nyeupe, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakike na kiume, wakiwa wanajifunza jinsi ya kuzitumia.

Katika sehemu ya chumba kuna watu watatu, wakiwa wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza mmoja wao akiwa na maelekezo ya jinsi kompyuta hiyo inakufanya kazi.

Ndani ya darasa lenye kundi la kinamama na kinababa, walioketi kwa utulivu wakihudhuria semina hii muhimu, inayoelimisha na kuwaongezea maarifa.

Wanawake wawili mmoja mama na mwingine binti mdogo, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba, wakiwa wanapitia vitabu mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza.

Ndani ya darasa kubwa safi na lenye mwanga, kuna kundi la wanawake na wanaume walioketi kwa utulivu wakiwa wanaandika mambo mbalimbali kwenye madaftari.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Kuna mwanamke mmoja mkubwa akiwa anafundishwa kuandika na kuunganisha maneno na mwalimu mmoja mkubwa wa jinsia ya kiume aliyesimama pembezoni mwake.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa vizuri rangi ya njano kuna kundi la wanafunzi vijana wakiwa wameketi kwa utulivu wanajisomea, huku mwalimu akiwa amesimama na kukagua kazi zao.

Ndani ya darasa hili dogo lililopakwa rangi ya bluu, kuna kikundi cha wanafunzi ambao ni vijana wa jinsia ya kike na kiume, wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanajadiliana.

Katika mwendelezo wa kutoa huduma ya elimu kwa jamii kwa watu wakubwa na watoto ndani ya darasa hili lenye matofali ya kuchomwa, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wanafunzi kwa walimu walioketi, na wote wakiwa wanamsikiliza mwanafunzi mmoja mtu mzima aliyesimama na kuuliza swali.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, mmoja akiwa anaandika kwenye jalada lililopo ubaoni na mwingine ameshikilia karatasi na kalamu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ambacho ni darasa la kujifunzia kompyuta, kuna kundi la wanawake walioketi na mwalimu wa kike aliyesimama akipitia kazi zao.

Ndani ya ukumbi wa kanisa kundi la wanafunzi wadogo kwa wakubwa wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katika.

Ndani ya darasa, kuna watu watatu ambao wametulia wakiwa wanatumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza. Wakijifunza namna mbalimbali za programu zinavyofanya kazi.

Ndani ya chumba kidogo kinachotumika kwa ajili ya kujifunzia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza kutumia.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi waliovalia fulana nyeupe zinazo fanana, wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa.

Katika sehemu ya shamba yenye mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi kuna mwalimu, mkulima mmoja amesimama, akiwa anawafundisha wateja jinsi ya kulima.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa vizuri rangi ya bluu ukutani, kuna kundi la wanafunzi wanaojadili na kusaidiana kuelimishana ili kuongezeana maarifa mbalimbali.

Katika darasa dogo kuna watu wazima na vijana watano wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio wakisubiri mwalimu aingie na kuwafundisha ili kuwapa maarifa.

Katika sehemu ya wazi, iliyoezekwa vizuri na kujengwa kidogo na matofali ya kuchoma, kuna mwalimu wa jinsia ya kiume, akiwa anaelekeza wanafunzi wake jinsi ya kusoma.

Ndani ya chumba kuna kundi la watu wa jamii ya kiislamu, walioketi kwa utulivu, wakiwasikiliza walimu na watu wazima waliosimama mbele yao.

Kundi la wanafunzi la mabinti wadogo, wamesimama kwa furaha wakiwa wameshikilia vitabu vinavyofanana na ramani zilizochorwa juu ya makaratasi haya.

Ndani ya chumba kidogo. Kuna wanafunzi watu wazima walioangalia, ambapo mwalimu mmoja akiwa anaandika juu ya karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu ya wino.

Katika ukumbi ama darasa, kuna kundi la watu wazima waliokaa kimakundi, pamoja na vijana, wakiwa wanajadiliana mambo yao.

Ndani ya darasa mtu mzima wa makamo wa jinsia ya kike, anaandika ubaoni kwa kutumia chaki nyeupe, kwa usimamizi wa mwalimu kijana aliyesimama pembeni yake.

Ndani ya darasa lililojengwa vizuri kwa tofali za kuchoma, kundi la wanafunzi watu wazima na vijana wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa, huku juu ya meza kukiwa na biblia kubwa wanayojadili vifungu.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna wanafunzi waliovalia sare wanaoendelea kutengeneza mashine mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi dogo la wanafunzi walioketi kwa utulivu. Wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha.

Ndani ya chumba kuna kundi la wanafunzi wengine wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanafatilia kile ambacho wanaelekezwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha ama ukumbi, ambao hutumika kwa ajili ya kutumia kompyuta. Mwalimu amesimama akiwa anawaelekeza wanafunzi wake walioketi.

Wanafunzi wa kilimo waliovalia barakoa, wameketi pembezoni mwa mahindi yaliyolimwa shambani, huku mwalimu amesimama mbele yao akiwa anawaelimisha vizuri.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kwa makini na ukimya kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna wanafuzi wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anafanya mtihani wake, kwa kutumia kalamu ya wino.

Ndani ya darasa dogo mwalimu amesimama, akiwa anapitia kazi za wanafunzi wake walioketi kwa utulivu wakisubiri ahakikishe na kuwaelimisha walipo kosea.

Ndani ya darasa lenye mwanga kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wote kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike anayepita katikati yao na kitabu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima wakiasi na wazee wakiwa wamesimama wakitikisa miili yao katika mtindo wa kucheza.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike, mtu mzima kiasi, aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya darasa, kuna watu watano walioketi kwa utulivu. Wakiwa wanamsubiria mwalimu ambaye ataingia hivi punde, na kuanza kuwafundisha mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo Kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaandika yale ambayo wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima, wamesimama huku wamevalia majoho ya rangi nyeusi. Kwa heshima kubwa na majivuno wanapokea cheti cha kumaliza.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi akiwa anaendelea na zoezi la kujifunza, kuandika herufi mbalimbali kwa kutumia penseli na daftari lililopo juu ya meza.

Vijana wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya chumba wakiwa wanamsikiliza mwalimu mzee aliyeketi kwa utulivu katikati yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima ambao wameketi kwa utayari, wakimsubiri mwalimu aliyevalia vizuri amesimama mbele yao.

Mwanaume mmoja ambaye ni fundi, amesimama pembezoni, akiwa anawasomea wanafunzi wake maelekezo jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao, kama vile viti na meza.

Wanawake wawili mkubwa kwa mdogo, wameketi kwa utulivu ndani ya maktaba, huku mmoja wao ameshikilia kitabu na mwingine akimuelekeza jinsi ya kusoma maneno.

Ndani ya ukumbi uliopambwa kwa rangi ya bluu na kijani, kuna kundi la watu waliopanga mstari wakiwa wameshikilia vyeti vya makaratasi mikononi mwao.

Ndani ya darasa la kundi la kina mama waliovalia mavazi ya kitenge yaliyoshonwa vizuri wameketi kwa utulivu wa kimsikiliza mwenzao anayewafundisha kusoma maneno mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana, wa jinsia ya kike na kiume walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi walio keti kwa utulivu. Wakiwa wanajisomea na kuchora juu ya makaratasi, pia na kusaidiana kwa kuelekazana vizuri.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna watu watatu ambapo ni mwalimu mmoja na vijana wawili wa jinsia ya kiume akiwa anawaelekeza masuala mbalimbali yaliyokuwa yanawapa changamoto.

Ndani ya darasa dogo, kuna kundi la watu watano walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana masomo yao na kukumbushana pale ambapo mwalimu ametoka kuwaelekeza.

Katika ukumbi mkubwa wenye taa zinazowaka vyema, kuna kundi la vijana ambao ni wanafunzi wanaopenda kujifunza wakiwa wamesimama wakimsikiliza kwa makini mwalimu.

Ndani Ya darasa kuna mwanamke mmoja mtu mzima kiasi ameketi kutulivu kwa bidii anaandika maneno mbalimbali anayosoma kutoka kwenye kitabu.

Ndani ya darasa dogo, kundi la wanafunzi vijana wa kiume wanamsikiliza kwa makini mwalimu mzee aliyeketi katikati yao.

Vijana wanne warika sawa wamesimama katika sehemu yenye uwazi, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo yanayowasaidia kutengeneza mashine mbalimbali zilizopo mbele yao.

Ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama sehemu ya kujifunzia kompyuta kuna watu wazima ambao ni wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wanaoendelea kufundishwa na mwalimu wao.

Katika sehemu ya shamba la mahindi, kuna wanafunzi waliovalia barakoa, wameketi pembezoni mwake, huku mwalimu huyu ambaye ni mkulima, akiwafundisha jinsi ya kuongeza mazao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama katikati yao.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga kuna wanafunzi sita wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana huku wakitumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa, mwana mama mmoja wa jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao mweusi, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa ubaoni kwa chaki.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanafunzi watu wazima na vijana watano, walioketi kwa utulivu, wakisubiri mwalimu aingie na kuanza kuwapa elimu.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, kuna kundi la watu wazima wazee walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wakiwa wanaandika yale wanayofundishwa na mwalimu.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa ameketi kwa utulivu ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu kwa utaratibu juu ya rafu, akiwa anajisomea kwa ukimya.

Ndani ya darasa lenye mwanga mdogo kuna kundi la watu wazima wa jinsia kike na kiume, walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu amesimama mbele.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima na vijana, wa jinsia ya kike na kiume, wa rika tofauti, walioketi kwa kutulia juu ya madawati yao wakisubiri mwalimu aingie.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kujisomea kuna wanafunzi ambao ni watu wazima wengine wakiwa wameketi wakiwa wanajadiliana masuala ya masomo ili kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa, vijana wawili wa jinsia ya kiume wanaandika wanaandika vitu mbalimbali, ubaoni kwa kutumia kalamu na karatasi iliyobandikwa juu ya ubao.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wengine wakiwa wanajisomea, wengine wanaandika na wengine wakingoja mwalimu aingie.

Watu wazima wameketi juu ya mkeka katika sehemu ya nje, wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwa amejisitiri vizuri.

Wanawake wawili wameketi katika sehemu yenye chumba wakiwa wanajisomea kwa furaha kubwa na wakielekezana na kuelimishana mambo mbalimbali.

Ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa kuna wanaume watatu wawili wanafunzi na mmoja mwalimu, akiwa anaandika mambo mbalimbali ili wanafunzi wapate kukumbuka.

Mwanamke mmoja mwenye umri wa makamo, akiwa ameketi huku mkononi mwake ameshikilia cheti cha kuhitimu kilichochapishwa vizuri juu ya karatasi; ishara ya mafanikio na matokeo ya kazi yake.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume ambao ni wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kwa makini na bidii anachofundisha mwalimu.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna kundi la mdada, mwanaume mmoja, na binti wakiwa wameketi wanajisomea vitabu kwa furaha sana.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama pembeni yao.

Wakina mama walioketi kwa utulivu kila mmoja kiasi gani mtoto wake wanamsikiliza mtaalamu wa afya iliyopo ndani ya hema akielekeza namna ya kulinda afya ya watoto afya yao.

Katika ukumbi unaoonekana kama ni wa kanisa. Kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu. Wakiwepo, watoto, vijana na watu wazima wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya darasa kuna watu watatu walioketi, mwanaume mmoja na wanawake wawili, akiwa anawaelekeza jinsi ya kusoma kwa kutumia kompyuta.

Ndani ya chumba kimoja kuna kundi la wazee wakiwa wamesimama wakicheza mziki, ili kuhakikisha miili yao inabaki kuwa imara na kuboresha afya.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kikundi cha mabinti na wasichana, wakiwa wanafundishana kwa vitendo jinsi ya kushona nguo kwa kutumia uzi na sindano.

Ndani ya chumba cha darasa kuna kikundi cha watu wazima, wakina mama wazee na vijana walioketi kwa utulivu wakisubiri mwalimu aendelee kuwapa elimu.

Mwanamke mmoja wa umri mkubwa kidogo, mkononi mwake akiwa ameshikilia karatasi ambacho ni cheti cha kuhitimu masomo yake, baada ya kuwekeza bidii na umakini.

Ndani ya darasa hili kubwa kiasi, kuna kundi la wazee, vijana na watoto walioketi juu ya viti vya plastiki na mkeka wakijisomea.

Katika chumba cha darasa kuna wanafunzi wameketi kwa utulivu wa rika sawa ila jinsia tofauti, kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama nyuma.

Ndani ya ukumbi mdogo kuna wakina mama waliobebelea watoto wao, wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao wakimsikiliza mtaalamu wa afya aliesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi watu wazima kiasi, wa kike na wa kiume wakiwa wanajadiliana kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna wanaume watatu, mmoja wao akiwa mwalimu anayeandika kwa kutumia kalamu ya wino wa bluu, juu ya karatasi yenye rangi nyeupe.

Ndani ya ukumbi kuna kundi la walimu wanaotoa vyeti, na yupo kijana mmoja aliyeshikilia cheti cha kuhitimu masomo baada ya kumaliza.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana, wengine wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanafundishwa vitu mbalimbali.

Katika sehemu ya wazi kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao, huku kukiwa na kivuli kinachotokana na bati iliyoezekwa vizuri upande wa juu.

Kundi la kina mama tatu wameketi kumtulivu wakiwa wanajisomea, huku kila mmoja mkononi mwake ameshika betheli ya rangi ya njano.

Katika mwendelezo na juhudi za kusomesha watu wazima, kundi la wanafunzi wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa dogo, wakiwa wanajisomea kwa usimamizi wa mwalimu aliyesimama.

Mwanamke mmoja na vijana wawili wameketi katika sehemu ya kujisomea, kwa furaha kubwa wanajadiliana vitu mbalimbali vilivyoandikwa kwenye vitabu wanavyovisoma.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama, akiwa anawafundisha kundi la akina mama, walioketi kwa utulivu na ukimya.

Katika chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi. Wanafunzi, watu wazima kwa vijana wameketi huku mwalimu amesimama.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanaume wanne, wakiwa wanajadiliana yale ambayo wanayasoma, yaliyoandikwa juu ya karatasi yenye rangi nyeupe iliyopo ukutani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu wazima wazee, wakiwa wanajifurahisha kwa kucheza, kwa kutumia mikono na miili yao yenye nguvu.

Ndani ya darasa lenye mwanga kiasi, mwalimu kijana amesimama akiwa anawaelekeza watu wazima walioketi kwa utulivu, jinsi programu za kompyuta zinavyofanya kazi.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi, watoto kwa vijana walioketi kwa ukimya; wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama imara mbele yao.

Katika sehemu ya nyuma ya darasa, kuna kundi la wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utulivu. Kusikiliza kile ambacho mwalimu mbele yao anafundisha.

Katika sehemu ya darasa dogo, kuna wanafunzi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaandika yale ambayo wanafundishwa na mwalimu aliopo katika sehemu ya ukuta wa darasa.

Ndani ya darasa hili dogo kuna wanafunzi wa jinsia ya kiume watatu, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mwalimu amesimama akikagua kazi zao.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima wa jamii ya kimasai walioketi wakiwa wanajifunza kusoma maneno mbalimbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna makundi ya wanafunzi watu wazima waliosimama wakiwa wanajadiliana masomo waliyoyapanga na kuyawasilisha kwa kutumia karatasi nyeupe.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume wakiwa wanazungumza na kubadilishana mawazo yao, juu ya maandishi yaliyobandikwa juu ya ukuta kutumia karatasi nyeupe.

Katika sehemu ya wazi kuna kundi la vijana wanne kila mmoja akiwa anafanya kazi yake ya kutengeneza mashine kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa, kuna kundi la watu wazima na vijana wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anaandika kazi yake kwa kutumia kalamu ya wino juu ya karatasi.

Ndani ya darasa linalotumika kwa ajili ya kujifunzia kutumia kompyuta, kuna watu wazima walioketi kwa utulivu wakiendelea na shughuli hii ya kujifunza ili kuongeza maarifa.

Mwanaume mmoja ambaye ni mwalimu na fundi seremala akiwa anawasimamia kazi wanafunzi kwa kuwasomea vipimo na maelekezo juu ya kutengeneza samani mbalimbali.

Wanaume wawili watu wazima wamesimama katika sehemu ya wazi. Huku mmoja akiwa ameshikilia kitabu mkononi akimwelekeza mwenzake.

Mwalimu anayehusika na utoaji wa elimu kwa watu wazima amesimama mbele ya darasa akiwa naelekeza wakina mama wawili jinsi kutamka maneno yaliyoandikwa.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna wanaume wawili watu wazima, wakiwa wamechuchumaa wakitayarisha kazi yao waliyoandaa vizuri juu ya karatasi kubwa nyeupe.

Mwanamke mmoja aliyevaa vazi aina ya khanga la kitamaduni, ameketi kwa utulivu katika eneo la nje, akijifunza kusoma kutoka kwenye kitabu kilichochorwa picha na maandishi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi vijana wamevalia sare, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi waliovalia fulana zenye rangi nyeupe kwa makini wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu.

Kundi la watu wachache wakiwa wameketi katika sehemu ya nje. Wakiwa wanajadiliana na kuelemishana mambo tofauti ili kusaidiana na kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa linalotumika kama sehemu ya kujifunza kompyuta, kuna kundi la wanafunzi, akiwemo binti mmoja wakiwa wanafanya shughuli hiyo.

Katika sehemu ya shamba lenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mwalimu mmoja amesimama akitoa elimu kwa wakulima jinsi ya kufanya ili kupata ongezeko la mazao.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama wakimwangilia mwalimu anayowaelekeza kwa kutumia karatasi na kalamu.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kuwafundishia watu kwa vitendo, kundi la vijana, mabinti na watoto wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya kazi kupitia uzi na sindano.

Ndani ya darasa hili kubwa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anafanya kazi zake na kuandika kutumia kalamu.

Katika sehemu ya darasa kubwa, kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anafanya kazi zake kwa utulivu na furaha.

Kundi la akina mama wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, na nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa vyema na chaki.

Kundi dogo la vijana wa jinisa ya kiume na mtu mmoja mwenye umri mkubwa. Wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa walivo vishika mikonon mwao.

Ndani ya darasa wanaume watu wazima wameketi kwa ukimya na utulivu wakiwa wameshikilia mkononi kalamu za wino wakiandika vitu mbalimbali juu ya karatasi.

Katika darasa lenye mwanga kidogo unaotokana na paa, wanafunzi wameketi huku mama ambaye ni mwalimu anawasomea na kuwafundisha vitu tofauti.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi vijana wakiume wakiwa wanalumbana juu ya maneno na mafundisho yaliyo bandikwa katika ukuta kwa kutumia karatasi.

Katika chumba kuna watu tatu. Wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Akiwa anawaelekeza wanawake hawa jinsi ya kutumia programu za kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, vijana wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta mpakato, ilio juu ya meza ikiwa imewashwa.

Ndani ya chumba hiki cha darasa chenye madawati ya mbao, ambapo kuna kundi la wanafunzi walioketi, mwalimu aliyevalia kitambulisho wa jinsia ya kiume ameandaa kipindi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsubiria mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia kitambulisho, akiweka mambo yake sawa.

Katika ukumbi kuna kijana mmoja amefurahia kuhitimu masomo yake na anakabidhiwa cheti cha karatasi na mwalimu aliesimama mbele ya ukumbi huo.

Ndani ya chumba maalumu, kuna kundi la wazee wa jinsia ya kiume waliosimama wakiwa wanadensi kwa mikono ili kuimarisha miili na afya zao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike. Wameketi ndani ya ukumbi maalumu, unaojulikana kama maktaba, wakiwa wanajisomea vitabu na kutumia kompyuta mpakato.

Binti mmoja aliye valia nguo nyeusi anachagua kitabu katika sehemu ya maktaba ili kujisomea vilivyopangwa vizuri kwenye rafu za mbao.

Katika sehemu ya ukumbi kuna kijana mmoja wa jinsia ya kiume, ametabasamu baada ya kupokea cheti chake cha kuhitimu masomo, aliyowekeza bidii na umakini.

Binti mmoja akiwa anachagua vitabu kutoka kwenye maktaba yenye rafu ya mbao na vitabu vilivyopangwa vizuri ili akajisomee na kukuza uwezo wake binafsi.

Ndani ya chumba ama ukumbi wenye madirisha makubwa yanayopitisha Mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima ama vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wakisomea.

Ndani ya darasa chakavu lenye rangi ya kijani mwalimu amesimama akiwa anawafundisha watu wazima walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vya rangi tofauti.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana, walioketi kwa utulivu kila mmoja akifanya kazi yake pekeyake na wengine wanaandika.

Katika sehemu ya chumba, kuna kundi la watu wa dini ya kiislamu. Wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wakiwa wanaelimishana, juu ya vifungu mbalimbali ili kuimarisha imani.

Wanafunzi wameketi katika sehemu ya wazi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu ya sare, wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na walimu wawili ubaoni.

Mwalimu mmoja ambaye pia ni fundi seremala, amesimama akiwa anawasomea vipimo wanafunzi wake watu wazima na watoto. Kwa wanaotengeneza samani kwa kutumia mbao.

Wanawake watatu wameketi katika sehemu ya chumba, wakiwa wanajadiliana kwa furaha na kusoma, huku mikononi mwao kila mmoja ameshikilia penseli ya njano.

Katika sehemu ya soko kuna mafundi cherehani wawili wanaoendelea na kazi yao ya kushona, huku mmoja akimfundisha mwenzake jinsi mashine hii ya kisasa inavyofanya kazi.

Mzee mmoja na vijana waliyopo nyuma yake wametulia ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kwa makini wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu anawafundisha mbele yao.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu, kuna kundi la watu ikiwemo watawa wawili wa jinsia ya kike, wakiwa wanamsikiliza mwalimu mzee, aliyekaa katikati yao.

Kundi la wanafunzi ambao ni vijana wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje, wakiwa wanajadiliana mambo kadha wa kadha yanayowasaidia kuimarisha uwezo wao.

Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kiume, wameketi ndani ya darasa dogo kila mmoja akiwa ameketi kwa ukimya, akiwa anafanya kazi yake.

Ndani ya darasa lenye mwanga ya kutosha kuna kundi la kina mama na kina baba na vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza kusoma.

Ndani ya darasa dogo kuna watu wazima watatu wakiwemo wanawake wawili, kwa furaha kubwa wanajadili mambo mbalimbali wanaoyasoma kupitia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Ndani ya ukumbi uliopambwa kwa rangi ya kijani na bluu, kuna watu wazima waliosimama kwa mstari. Huku mikononi mwao wameshikilia vyeti vya kuhitimu baada ya kumaliza masomo yao.

Katika sehemu ya wazi muhitimu wa elimu ya watu wazima amesimama huko amevalia joho jeusi na kofia, akipokea kwa majivuno cheti chake cha kuhitimu elimu.

Katika sehemu ya darasa ama ukumbi, mwanafunzi mmoja kijana kwa furaha kubwa anapokea cheti chake cha kuhitimu masomo baada ya kuwekeza bidii.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima ambao ni wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa pamoja ili kuongeza uelewa wa masomo.

Ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, kuna kundi la wanawake watatu walioketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana na kusoma madaftari au vitabu vilivyopo juu ya meza Kwa pamoja wamejumuika ili kujifunza.

Binti mmoja akiwa ndani ya maktaba iliyopangwa vizuri vitabu vya rangi tofauti kwenye rafu ya mbao, akiwa anachagua kwamba umakini kitabu ambacho angependa kukisoma.

Katika sehemu ya nyumba kuna kundi la watu wazima, walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa akiwa anawaelekeza wakina mama walioketi mbele ya wanafunzi wengine.

Kundi la kina mama waliobebelea watoto wameketi kwa utulivu ndani ya hema linalotumika kama darasa la kuwaelimisha juu ya afya ya mtoto na mama.

Katika darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu wazima na vijana walioketi, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali na kusoma kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna mabinti walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anafanya mtihani wake kwa hali ya ukimya na bidii kwa kutumia kalamu.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna mwanafunzi mmoja mtu mzima, ameketi kwa utulivu akiwa anaandika kwa bidii kile ambacho anasoma kwenye kitabu juu ya meza.

Ndani ya darasa kuna wakinamama waliovalia nguo za kupendeza za vitenge zilizoshonwa vizuri huku mmoja wao akiwa amesimama na kuwaelekeza wenzake jinsi ya kusoma maneno mbalimbali.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana kuelimishana kuhusu mambo mbalimbali ilikuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa kuna kundi la watoto na mtu mzima huku mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiendelea na zoezi la kukagua kazi za wanafunzi wake

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu, wakiwa na mwalimu aliyesimama akipitia kazi zao na kuhakikisha kila mmoja wa wanafunzi anaelewa.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watoto na vijana wanao msikiliza mwalimu wa kiume aliyesimama mbele huku akiwa amevalia kanzu nyeusi.

Watu wanne, vijana wa kiume, wamesimama, kila mmoja akiwa anatumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza kutengeneza vifaa tofauti tofauti vilivyopo.

Katika chumba cha fundi cherehani mmjoja wa jinsi ya kike, anawaelekeza mabinti watatu jinsi ya kupima na kukakata nguo kabla ya kuziweka kwenye cherehani na kushona.

Ndani ya darasa kubwa, kuna kundi kubwa la wanaume walioketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia kalamu za wino na kuandika mambo mbalimbali wanayopenda kukumbuka.

Mwanamke mmoja wa umri mkubwa ameketi kwa utulivu ndani ya darasa, huku mkononi mwake ameshikilia karatasi ambacho kimeandikwa cheti cha kuhitimu.

Wakina dada watatu waliovaa nguo zinazofanana maandishi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kuandika kwa kutumia penseli zilizoshikwa mkononi.

Ndani ya darasa, kuna mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anamuelekeza mwanafunzi wake kijana, aliyeketi katika meza mbele yake.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, kwa furaha kubwa wakitabasamu na kufurahia yale ambayo yamefundishwa kuhusu kompyuta mpakato na mwalimu aliyesimama pembeni.

Ndani ya ukumbi mkubwa sana kuna kundi la wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anajisomea na wengine kuandika.

Katika sehemu ya darasa lenye mwanga kuna wanaume wawili wanaoandika, na mwingine kutumia ubao kupanga vitu mbalimbali ili kukumbuka.

Ndani ya darasa hili kuna kundi dogo la wanafunzi mabinti, wasichana na wakina mama, walioketi kwa utulivu na kwa mpangilio unaopendeza wakisikiliza yale wafundishwayo.

Katika hema iliyofungwa vizuri kuna kundi la kina mama, walioketi kwa utulivu wakiwabebelea watoto wao, wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja mtaalamu wa afya aliyesimama.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu darasani akiwa anajisomea na kuandika kwa kutumia penseli juu ya madaftari yaliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, Kuna watu wazima na vijana walioketi juu ya madawati yao, Kila mmoja amekaa peke yake akiwa anajisomea na kuandika vitu mbalimbali.

Katika chumba kikubwa ama ukumbi unaotumika kwa ajili ya kuelimishana kuna kundi la watu, watoto, kwa vijana, walioketi wanamsikiliza mwalimu katikati yao.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kuelimishana. Kuna kundi la watu wenye umri wa makamo na vijana, wengine wakiwa wamesimama, wakiwa wanaelekezana.

Ndani ya darasa lenye kompyuta wanafunzi wakina mama watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta zao huku mwalimu anawasimamia.

Ndani ya darasa lenye viti vya plastiki, vya rangi ya bluu kuna kundi la wanafunzi waliyoketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ya kujifunza.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kuna kundi la wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu aliyesimama mbele yao anawafundisha.

Ndani ya ukumbi wenye rangi ya kupendeza, kuna makundi ya wanafunzi walioketi wakiwa wanajadiliana na kujisomea ili kukuza uwezo wao.

Wanawake watatu wamekaa wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia penseli, walizozishikilia na makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Vijana watatu wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya chumba kilichopakwa rangi ya kupendeza, wakiwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa, kuna kundi la wanafunzi waliovalia barakoa wa wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti. Wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanawake, wakiwa ndani ya darasa. Wameketi juu ya viti vya plastiki, wakijadiliana mambo mbalimbali, hasa yale yaliyoandikwa ubaoni, kwa kutumia chaki nyeupe.

Ndani ya darasa, kuna kundi la mabinti wanne waliosimama kwa mstari, kila mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu kilichochorwa ramani ya bara la Afrika.

Ndani ya chumba cha darasa chenye rangi ya njano, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu na pamoja wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya ukumbi mdogo kuna makundi mawili ya wanafunzi, vijana kwa watu wazima na watoto; walioketi juu ya viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana.

Ndani ya chumba cha fundi cherehani kina dada wanne, wameinama kwa pamoja wakishirikiana kupima kitambaa kabla ya kukiweka kwenye mashine ya kisasa kushonea.

Watu wawili kijana mdogo na mwanamke mwenye umri mkubwa wameketi katika sehemu ya darasa, wakiwa wanafanya semina kujadiliana juu ya changamoto mbalimbali.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa kuna kundi la watu wazima, waliovalia fulana nyeupe, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza wanacho fundishwa na mwalimu.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake watatu walioketi kwa furaha wanajadiliana mambo mbalimbali wanayosoma kwenye vitabu vyao juu ya meza.